Magari mapya yanayosafirishwa na lori. Mbele kuna lori katika ya barabara kuu kando kuna gari ndogo iliyokua inasafirisha bidhaa kutoka mahala fulani mpaka pengine.

Sokoni ambapo pia pameshikana na pahala pa watu kuishi. Inaonekana pahala hapa ni pahala pa wachochole kwani mabati tu ndio yanayo onekana. Watu wengi wakiwa ni wanawake, mvua inaonekana kuja kwa sababu wengi wamejikinga ila tomato zinauzwa kwa wingi.

Bima ya bodaboda au pikipiki kwanzia shilingi elfu tatu hadi shilngi elfu sita nambari ikiwa 0707719411.

Matatu ya kibinafsi ikiwa safi, hata labda inaashiria kuwa mpya. Kando kuna jengo la kujaza mafuta, lililo kubwa, huku madirisha yakiwa nyeusi yamefungwa.

Trela ya kusafirisha magari mapya na pia magari yaliyopatikana barabarani likiwa na magari tatu, nne ikiwa iko chini kabisa huwezi kuona yadi hii ni ya magari tu.

Baridi imejaa kwani mawingu yamefungana, huku wanaouza mboga wakionekana kuwa busy sana, ila kuna watu ambao kama mwanamke huyu ambaye ananunua mboga. Kando na kando pia kuna mboga, katikati kuna pahala pa watu kutembelea.

Mahala pa kuuza mboga, viazi, vitunguu, tomato zimepangwa kwa namna iliyo sawa kila moja katika daraja lake. Watu wanakuja na kuona na kununua mafungu mafungu, kila mmoja na fungu lake.

Duka la maziwa la Mount Kenya ambapo maziwa yanauzwa kwa wingi tu. Nje michoro ya chupa, nje michoro ya nembo ya Mount Kenya Milk ambapo pia duka hilo likona vyuma ili mtu asijaribu kuiba.

Salio ikiwa sitina na nane elfu mia nane, huku fuliza ikiwa thelathini na nane elfu mia tisa, huku anaweza kutoa na kununua kama salio na pia akalipa huku jina la Beth Obura akionekana Kuwa ndiye aliyemtumia pesa shilingi elfu moja mia tano .

Duka la kuuza maziwa la Mount Kenya Milk Depot watu wawili wanaonekana tayari wako kwenye dirisha wanataka kununua maziwa. Mwandada huyu apo chini anafikiria maana ameketi mwingine anatokea Kwa njia na kutembea na nguo ya nyeusi.

Hifadhi ya magari mapya yakiwa yemeegeshwa vizuurii kwenye laini iliyo sawa. Aina ya magari ni nzuri yenye rangi ya buluu, nyeusi, nyekundu, nyeupe, kijani.

Vyatu vya kispoti, vilivyofungwa juu kwa juu, juu ya kila mmoja kuashiria zinauzwa, huku chini kukiwa na mbao. Vyatu hivi viko vya watoto kwa watu wazima vilivyo na nembo ya Nike na Addidas.

Duka la kuuzia viatu, kuna kila aina ya vitatu kuanzia kwa Timberland , Air Force na kila kiatu chini kuna pahala pake ukiwa umenunua unaweza kuwekewa na kuenda nyumbani. Pahala hapa panaonekana pia viatu ya kuchezea mpira almari "njumu" zikiwa zimefungwa juu ya kamba.

Magari matatu mapya yaliyohifadhiwa kwenye lori tayari kwenda kuuzwa. Kando kukiwa na magari ya wafanyakazi. Watu wakionekana pia kujishughulisha na kueka magari mapya.

Jengo la glory forex bureau kumanisha duka hilo liko hapo, jengo lina madirisha yaliovunjika huku chini pameandikwa western union na gari kuashiria ni ya serekali.

Sokoni kuko bize, watu wengi, wamama wamevalia buti ya mipira kuashiria mvua inanyesha sana matope kwa wingi hali ya kuzunguka , hali ya kuuza bidhaa, hali ya kuuza ndizi hapa na pale.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, nje likona rangi ya kijani. Limechorwa Mpesa kuashiria unaweza kutumia simu yako kununua baadhi ya vitu viliyo ndani.

Tomato, pilipili hoho, dania vitunguu, limau, tango zote zikiwa kwenye maonyesho ya kibanda, ikionekana kuwa yanauzwa na pia abiria na kila mmoja anaweza kununua.

Yadi ya magari yamepangwa vizuri madogo kwa makubwa. Iliyo na rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi CX5 Mazda, Toyota Corolla aina za kizungu zote.

Sokoni ambapo watu wanaonekana wako busy sana. Kuonekana kutaka kununua bidhaa aina kwa aina. Akina mama wameketi wanauza machungwa, biringanya, tomato . Magunia yamejaa mboga.

Juu ya meza kuna hela za kikenya, elfu moja moja zilizozaidi ya hamsini huku pesa mia mbili na mia tano zikiwa ziko kando na kando zikiwa zimesambaratishwa kwenye meza.

Sokoni ambapo kuna mabanda ya matunda. Kila mmoja anauza mandizi kwa machungwa, kwa mananasi huku mwanamke huyu anaonekana kuwa anayeuza akiangalia chini. Amevalia shati nyeupe huku kuna mzee anatoka kama anamchungulia hivi.

Noti za Kenya elfu nne ambayo ziko katika moja moja, elfu moja moja zimewekwa kwenye meza, huku kando kukiwa na plastiki ambayo inaonekana kuwa na peremende ndani, huku noti hizi zikikaa zile za kuchakaa.

Gari kubwa leusi limeegeshwa aina ya Landcruiser lenye pleti namba KDK. Gari hili lipo na madirisha meusi yaliyo pandishwa mpaka juu limeegeshwa mahala pa kuishi.